Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zinauzwa dukani, zimefungwa katika vifungashio tofautitofauti na maelekezo yameandikwa juu ya namna ya kutumia, huku muuzaji akiwa katika tabasamu zuri linalowavutia wateja.

Mbolea maalumu kwaajili ya kilimo cha kisasa zikiwa katika vifungashio aina ya viroba, ujazo tofautitofauti ukianzia kilo kumi, ishirini na tano pamoja na hamsini.

Duka linalouza mbolea mbalimbali kwa ajili ya kilimo, zimefungashwa katika viroba tofautitofauti, muuzaji ameketi juu ya meza akiendelea kumpatia maelekezo mkulima.

Gari kubwa ya mizigo, inashusha viroba vyenye mbolea ndani yake, inayotumika kwa ajili ya kilimo, kuwezesha mimea kustawi na kunawiri vizuri ili kuweza kupata mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mfuko mkubwa wenye kilo hamsini, ambao ni mweupe na wenye maandishi yakiashiria ndani yake ipo mbolea inayotumika kwa ajili ya kilimo, kuwezesha mazao kuwa na ubora kusitawi na kunawiri, kupata mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mbolea inayotumika kuwekwa katika mazao mbalimbali ya kilimo kama vile wakati wa kuzia au wakati wa kupanda kuwezasha mimea kukua na kua na muonekano mzuri na kuzaa mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Duka maalumu linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na ufugaji, zimefungashwa katika vifungashio tofautitofauti, nje yapo maandishi kwa ajili ya mtumiaji, maelekezo ya kumfanya aweze kupata matokeo yaliyo sahihi.

Kifungashio chenye maelezo ya kwamba ni dawa kwa ajili ya kuku, yanayoelezea namna ya matumizi, ikiwa ni pamoja na kuwapatia maji mfululizo ndani ya siku saba bila kikomo.

Duka malumu kwa ajili bidhaa za kilimo na ufugaji, limepambwa na bidhaa nyingi tofautitofauti, zimefungashwa na kwa nje yapo malekezo kwa ajili ya mtumiaji.

Kifungashio aina ya chupa, kilichopambwa kwa asilimia kubwa na rangi ya zambarau na maandishi yakitoa maelekezo ya kwamba vipo virutubisho ndani yake maalumu kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa.

Duka linalouza bidhaa za kilimo pamoja na ufugaji wauzaji pamoja na wanunuzi. Wakiwa wamevalia barakoa ili kuweza kujikinga na madhara yeyote yanayotokana na vilivyomo ndani ya vifungashio hivi vyenye maelekezo nje ya namna ya matumizi.

Kiwanda cha kutengeneza mbolea kwa ajili ya kilimo, wafanyakazi wakiipakia kwenye viroba vyenye kilo hamsini, tayari kuwauzia wakulima kwa ajili ya kustawisha mazao yao.

Mwanamke mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi baada ya kumwagilia maji ya kutosha, sasa anaufurahia mkungu mkubwa ambao umechanua vizuri akiusubiria ukomae na kupeleka sokoni.

Wanaume wawili wakulima wakiendelea kusimuliana hadithi tofautitofauti kando ya mti wa maembe baada ya kuchuma baadhi wanayokwenda kuyatumia nyumbani.

Katika shamba kubwa lililopandwa viazi mviringo, wanaume wamesimama wakisimuliana hadithi tofautitofauti, huku wanawake wameinama wakiendelea kufanya kazi.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya pilpili hoho, yupo shambani tayari amezivuna na kuzijaza katika viroba vikubwa viwili, kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la migomba ikiwa katika hatua zake za kati kabla ya kuweza kuzaa na kuvunwa ndizi, imenawiri kuashiria udongo mzuri wenye rutuba pamoja na umwagiliaji wa hali ya juu.

Mwanaume mkulima akiwa katikati ya shamba lake la mahindi akifurahi baada ya kuyapanda, kuyamwagilia na kuyasimamia kwa hali ya juu; na sasa anakaribia kuyavuna yakiwa mabichi na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuchomwa na kuchemshwa.

Shamba kubwa la mipapai iliyopandwa katika mpangilio mzuri, matunda yake ni makubwa na yanayovutia, yakionekana kupandwa katika ardhi yenye rutuba na kumwagiliwa kwa wingi.

Nyanya zimepandwa kaika viriba vyeusi vilivyojazwa udongo mpaka juu, tayari zimetoa matunda ya nyekundu na nyingine bado kijani yakisubiria wakati wa mavuno.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya matango, yamestawi, yamenawiri vizuri, yakiwa katika hatua zake za mwisho kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Ndizi mbichi zenye ukubwa tofautitofauti tayari zimefika sokoni, wakulima wamezipanga katika mistari inayoonekana, wakisubiri wateja ili kuendelea na biashara hii.

Shamba kubwa la mahindi, yamestawi na kunawiri vizuri, yakiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa, kwa chini yamepandwa matikiti maji, nayo katika wakati wake wa mavuno.

Mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa, tayari amezichuma kutoka shambani anazipakia katika vifungashio; ili kuzibeba na kuzipeleka kiwandani kuzichakata.

Mwanadada ameshikilia beseni lake dogo lenye rangi ya kijani, huku anachuma kahawa zilizoiva toka shambani ili kwenda kuzichakata, kuzianika zikauke, na kisha kuzitengeneza kwa ajili ya matumizi ya chai nyumbani.

Mwanaume mkulima katika shamba lake la mahindi, ameyashikilia na kuyaonyesha vile yamestawi na kunawiri vizuri katika maandalizi ya kuyavuna na kuingiza sokoni yakiwa mabichi.

Zao la biashara aina ya karoti zimevunwa na kutandazwa katika ardhi, kuweza kupakiwa katika maboksi maarumu kuelekea sokoni.

Shamba la migomba ambalo tayari mgomba mmoja umetoa ndizi, iliyo katika hatua zake za katikati kabla ya kukoma, kuchumwa kupelekwa sokoni kwa walaji.

Nyanya nyingi nzuri, zinavutia zimetolewa shambani tayari zimepangwa katika maboksi yake, ili kupandishwa kwenye gari kuelekea sokoni pamoja na viwandani.

Shamba la nyanya zimefungwa katika miti yake, zimestawi na kuzaa matunda mengi, mengine yameiva, yakiacha baadhi katika rangi ya kijani bado.

Mkulima mwanamke akiwa na furaha, baada ya kuvuna mazao yake, aina ya nanasi, amejaza kwenye gari tayari kusafirisha na kupeleka sokoni.

Shamba kubwa la migomba, imestawi na kunawiri, hupelekea kutoa ndizi kubwa ambazo mkulima amezifunika, zisiweze kupatwa na jua na kuharibika.

Vitunguu maji katika majira yake ya mavuno, wakulima wameving'oa na kuviweka juu ya matuta, tayari kuvipanga juu ya maboksi kuelekea sokoni, kwa ajili ya biashara.

Viazi vitamu vimevunwa tayari vimesombwa na kurundikwa sehemu moja, na sasa wakulima wanakazi ya kuvichambua vile vilivyo vizuri zaidi kuvipanga kwenye maboksi tayari kwenda sokoni.

Kahawa zimetolewa shambani tayari, zimekusanywa eneo moja huku wakulima kwa umakini wakichambua kupata zile zilizobora zaidi, huzipeleka kiwandani kwa ajili ya kuzichakata.

Mboga za majani aina ya kabachi nzimepandwa katika shamba kubwa, mkulima anatembea tembea akikagua na sasa zipo katika hatua zinazokaribiana na mwisho, kuvunwa kupelekwa sokoni na matumizi ya majumbani na mahotelini

Mti mkubwa wa zao la kahawa, umenawiri wenye majani yake yenye kijani kibichi, ndiyo kwanza umechanua maua yake meupe, tayari kuweza kutoa matunda.

Mwanaume mkulima akiwa shambani kwake, huku akitabasamu na mwenye furaha baada ya kuvuna pilipili alizojaza juu ya lubaro tayari kupakia kwenye gari kuelekea sokoni.

Mboga mbalimbali zimepandwa katika shamba kubwa, zikiwemo chainizi zimestawi na kunawiri vizuri kuashiria kwamba umwagiliaji wake umekuwa wa kutosha na kuzistawisha.

Viazi mviringo vinavunwa shambani, huku mkulima akiendelea kuving'oa na kuvikusanya sehemu moja, ili baadaye kuvipakia katika maboksi maalumu, kwenda sokoni.

Shamba kubwa lililojaa miti mingi ya kahawa zimenawiri na kutoa matunda mengi. Mama mkulima ameushikilia mmoja, akizichuma na kuweza kuzipeleka nyumbani, kuzichakata kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.

Shamba kubwa lililopandwa vitunguu maji, ni wakati wa mavuno, wakulima wamevichimba na kuvirundika juu ya matuta, wengine wanavipanga katika viroba maalumu, kwa ajili ya kupakia kwenye magari kuelekea sokoni.

Wakati wa mavuno na mkulima amevuna mahindi yake tayari, anayasomba na kuyaanika juu ya maturubai, kuyaweka sawa yakauke aingize sokoni.

Mkulima mwanaume akiwa katika shamba lake la nyanya, akizitoa ardhini na kuzifunga katika miti yake, huku zikiendelea kumea na kuelekea kwenye majira ya kuvunwa.

Viazi vya mviringo vinavunwa kutoka shambani, wakulima wanavichimba toka kwenye ardhi, huzikusanya na baadae kuzipakia kwenye mifuko na kuishona, kusafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya wahitaji hasa wanaofanya biashara ya chipsi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wamezichuma na kuzikusanya sehemu moja, wakiendelea kuzichambua ili, kupata zilizo bora zaidi, kuzichakata na kuziingiza sokoni.

Ndizi nyingi kubwa nzuri, zinazovutia zilizo nawili, mkulima anazivuna kutoka shambani na kuzirundika ili kuweza kuzijaza kwenye gari na kupeleka sokoni. ,

Shambani mahindi yanavunwa, wakulima wanayamenya kutoka kwenye maganda yake. Wameyakusanya ili kuyabeba, kuyaanika, kuyaweka tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Shamba kubwa limepandwa nyanya, zikiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa. Miti yake imechomekwa chini kuzisubiria zikue na kuweze kufungwa, huku mabomba ya kuzimwagilia yakitandikwa tayari kwenye ardhi.

Shamba kubwa limepandwa vitunguu maji. Mkulima akiwa anapita akivikagua, zikiwa katika hatua zake za mwisho kabisa kukaribia kuvunwa, kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mahindi yaliyovunwa wakati yakiwa mabichi na kufungwa katika nguzo hizi ndani ya banda hili, yanaendelea kukauka ili hatimaye yamenywe, yakasagwe upatikane unga maalumu kwa ajili ya ugali na matumizi mengine.

Nyanya nzuri zinazovutia kuzitazama kila wakati zimepandwa shambani kandokando na njia ya watembea kwa miguu zikiwa zimemea na kutoa matunda mengi, mengine yameiva tayari kwa kuvunwa na baadhi bado yana rangi yake ya kijani yakisubiriwa mpaka yatakapokuwa tayari.

Mbegu za kahawa zikiwa zimechumwa kutoka shambani na sasa wakulima wanazichambua kwa umakini wa hali ya juu ili kuzipata zile zilizobora, kuziingiza kiwandani na kuzichakata.

Viazi vitamu vikiwa katika boksi tayari vimevunwa na kusafishwa vizuri, kuweza kupakiwa kwenye magari kusafirishwa na kwenda sokoni kwa ajili ya mnunuzi na mlaji wa bidhaa hii, ambayo ni nzuri na maalumu kwa ajili ya afya bora.

Viazi mviringo vingi vimevunwa na kusombwa na kujazwa eneo hili, wakulima wanavipakia katika viroba na kushona, kusafirisha kuelekea sokoni kwa ajili ya kuwauzia wale wanaovitumia mahotelini na wapika chipsi.

Pilipili hoho tayari zimevunwa kutoka shambani zimepakiwa katika vifungashio aina ya vikapu, vikisubiria kubebwa kuingizwa ndani ya gari kwenda sokoni.

Shamba kubwa mipapai iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, mistari imenyooka imechanua na kutoa matunda mengi yenye afya kuashiria umwagiliaji mzuri na udongo ulio na ubora.

Wanawake wawili wakulima wa zao la mboga mboga wamezichuma na kuzipakia katika maboksi maalumu tayari kuzisafirisha na kuziingiza sokoni katika majira haya ya mavuno.

Mahindi katika shamba kubwa, ambayo wakati wake wa mavuno umewadia. Wakulima wanakata miti yake kuyakusanya, ili kuyamenya, kuyaanika na badae kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa la mipapai iliyopandwa katika mpangilio mzuri ulionyooka, yametoa matunda makubwa yenye afya kutokana na udongo mzuri wenye rutuba na umwagiliaji wa hali ya juu.

Mkulima katika shamba kubwa la kahawa, huku ameushikilia mti wake uliojaa matunda tele, akiendelea kuyachuma na kwenda kuyaandaa kwa ajili ya biashara. Zao hili adimu na lenye gharama kubwa katika taifa hili la Tanzania.

Zao la biashara aina ya parachichi. Wakulima wameyachuma tayari wamepakia katika maboksi maalumu, kuyabeba kuelekea sokoni kwa ajili ya biashara.

Magunia mengi ya viazi mviringo yamepakiwa na kushonwa tayari, huku wakulima wakiendelea na zoezi hili, wakati gari ipo tayari kupakia na kupeleka sokoni.

Shamba lenye miti mingi ya kahawa, mkulima ameshika mojawapo, akichuma matunda yake ili kuweza kuyachunguza kama yamekomaa na kufikia wakati wa kuvunwa, kwenda kiwandani kuchakatwa na kupata bidhaa hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na mahotelini.

Kabichi nyingi zilizovunwa zimesombwa kutoka shambani na kuletwa eneo la barabarani, zikisubiri gari kuja kupakia nakuzisafirisha kwenda sokoni kwa wateja na wafanyabiashara wakubwa.

Zao la biashara aina ya vitunguu vikiwa vimerundikwa sehemu moja huku wakulima wakivichambua kwa umakini, kujaza katika maboksi ili kuvipeleka sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi, wakiwa kazini katika majira haya ya mavuno, wamevichimba na kupakia katika viroba, tayari kusafirisha kwenda sokoni.

Maboksi mengi yaliyotengenezwa kwa plastiki yamepangwa kwa mpangilio ulionyooka, ndani yake zipo nyanya tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni pamoja na viwandani.

Parachichi nzuri zenye rangi yake ya kijani, tayari zimepakiwa katika maboksi mazuri ya rangi ya bluu. Wakulima wakiendelea na zoezi hilo ili kuweza kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya wateja wa rejareja pamoja na wale wa jumla.

Mkulima katika shamba lake la matikitimaji, moja amelikata ameshikilia upande wake, ukinawiri na rangi yake nyekundu, huku akifurahia msimu huu wa mavuno.

Shamba kubwa lililolimwa mazao mbalimbali kama vile: karoti, vitunguu maji, kabichi; zimechumwa na kuwekwa juu ya mkokoteni tayari kuelekea nyumbani.

Viriba vingi vya kupandia vikiwa vimejaa udongo paka juu, juu yake ipo miche ambayo ndo kwanza imechomoza katika hatua zake za mwanzoni kabisa kuanza kutoa majani.

Maharage yamepandwa katika mistari iliyonyooka, chini yametandikwa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji. Yapo katika hatua zake za mwanzoni kabisa, majani mawili yaliyotoka yamenawiri kuashiria udongo una rutuba ya kutosha.

Shamba limepandwa pilipili katika hatua zake za kati zimetoa majani mazuri, yaliyonawiri kutokana na mabomba ya maji yaliyotandikwa chini kuzimwagilia kila wakati.

Shamba kubwa lenye miti ya maembe ambayo yamekomaa na kuvunwa, wakulima wanaendelea kuyajaza katika maboksi maalumu, kuyapakia kwenye gari kuelekea sokoni kwa ajili ya wateja watakaoyatumia kwa matumizi mbalimbali.

Miti yenye majani kijani kibichi yanayoashiria udongo wenye rutuba na umwagiliaji mzuri, uliopelekea upatikanaji wa matunda makubwa ya rangi ya njano yanayomvutia kila mlaji.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya viazi, vimechimbwa, vimekweka chini katika mafungumafungu kusubiria kupakiliwa katika maboksi maalumu, kubebwa na kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa limelimwa, matuta yamepigwa na juu yake yamepita mabomba ya maji kumwagilia ndani, kuweza kutayarisha mimea iweze kumea na kustawi vizuri.

Kabichi nyingi zimevunwa na kurundikwa sehemu moja, mkulima amezilalia huku akionyesha furaha yake ya wakati wa mavuno, akisubiria usafiri kuzipakia kuelekea sokoni.

Mboga za majani aina ya chainizi, zenye utajiri mkubwa wa vitamini na virutubisho tofautitofauti, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa, kisichotumia udongo.

Meno ya moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta yakiwa ndani ya ardhi, kutifuatifua udongo kuuweka tayari kwaajili ya kusia mbegu zitoe miche yake na zipandwe kwaajili ya mazao mbalimbali ya biashara.

Shamba lililojaa nyasi, trekta imesimama katikati yake, kuanza shughuli nzima ya kuiandaa ardhi kwa kuitifuatifua udongo, kuuweka tayari kwa ajili ya kusia mbegu.

Shamba kubwa limejaa nyasi, katikati imesimama mashine maalumu kwa ajili ya kilimo aina ya trekta ili kuweza kuanza kulima, kutifuatifua udongo kuuandaa kwa ajili ya kusia mbegu.

Shamba kubwa lililojaa nyasi, katikati imesimama mashine maalumu ya kulimia aina ya trekta, ikiwa tayari kuweza kutifuatifua udongo, kuuandaa kwa ajili ya kusia mbegu.

Shamba kubwa linalimwa, meno ya mashine ya kulimia aina ya trekta yako ndani ya ardhi, yakiendelea kutifuatifua udongo kuuweka tayari kwa ajili ya wakulima kuendelea na shughuli zao za kilimo.

Moja ya aina ya mashine zinazotumika katika kilimo, ikiwa shambani tayari ndani ya ardhi, kwa ajili ya kuchimba mashimo kabla ya zoezi zima la kuanza upandaji.

Mashine maalumu ya kilimo aina ya trekta katikati ya shamba kubwa ikiendelea na zoezi la kuandaa, ikitifuatifua ardhi kuiweka tayari kwa ajili ya kusia mbegu.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi kuashiria rutuba ya kutosha, katikati yake ipo mashine maalumu kwa ajili ya kilimo inayoendelea kuchimba mashimo kuandaa kwa ajili ya shughuli hiyo.

Shamba kubwa lililojaa nyasi, mashine maalumu kwa ajili ya kulimia ipo katikati ikiwa na wanaume wawili ikiendelea na zoezi zima la kutifuatifua udongo, kuuandaa na kuweka tayari kwa ajili ya kusia mbegu.

Shamba lenye udongo mweusi kuashiria rutuba na ubora wa hali ya juu, mbogamboga aina ya chainizi zimepandwa zenye maji ya kijani na yanayovutia kwa kustawi vizuri.

Mboga za majani zimepandwa katika mashine za kisasa kabisa kuzifanya zimee, kunawiri na kustawi zikiwa katika hatua zake za mwisho kabisa ili kuweza kuvunwa.

Nyanya zimepandwa katika mashine ya kisasa iliyozifanya ziweze kumea na kutoa mazao mengi na mazuri ambayo mengine tayari yameiva bado yaliyo na rangi ya kijani yanaendelea kukomaa.

Mashine inayotumika katika shughuli za kilimo aina ya trekata ipo shambani kwendelea na kutifua tifua udongo kuuanda kwa ajili ya wakulima kuendelea na shughuli zao.

Mboga aina ya chainizi, zimepandwa katika mashine ya kisasa, zimenawiri, zinavutia majani yake ni makubwa, mapana tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Moja ya mashine zinazotumika katika shughuli za kilimo, ipo katikati ya shamba kubwa, ikiendelea kuchimba mashimo kutengeneza matuta makubwa maalumu kwa ajili ya upandaji wa mimea mbalimbali.

Mashine maalumu kwa ajili ya shughuli za kilimo aina ya trekta, likiwa katikati ya shamba kubwa, tayari kwa maandalizi ya kutifuatifua udongo kwa ajili ya kukuzia mbegu.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, Trekta ipo katikati ikiendeshwa na mwanaume, akitifuatifua udongo kuweka tayari kwa ajili ya kusia mbegu.

Mashine maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa hasa cha majumbani, ndani yake zimepandwa mboga aina ya chainizi katika hatua zake za mwanzoni zikisubiriwa kukomaa na kuvunwa kwa ajili ya mlaji.

Moja ya mashine inayotumika katika kilimo aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa ikiendelea na shughuli hii ya kutifuatifua udongo unaoonekana wenye rangi inayoashiria kuwa na rutuba ya kutosha kwa ajili ya mazao.

Mashine maalumu inayotumika na wakulima, kwa ajili ya kuchimbia mashimo, hasa ya umwagiliaji, katikati ya mbogamboga hizi zilizonawiri na kustawi, kutokana na udongo wenye rutuba nzuri.

Mboga za majani zimepandwa katika mashine ya kisasa, zimenawiri na kustawi sana, zikionyesha vile zilivyomwagiliwa na kuweza kutunzwa vizuri.

Bwawa dogo kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa majumbani, likiwa limejaa maji na pembeni yake kipo kifaa aina ya plastiki chenye udongo na ndani yake zimepandwa miche ya nyanya ambazo bado zipo katika hatua za kuchanua ili kuweza kutoa matunda.

Bwawa kubwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa biashara likiwa limejaa maji, huku limezingirwa na miti mingi iliyochanua na yenye kijani kibichi, kuyafanya mazingira ya eneo hili kuvutia kwa kila aneyepita karibu na hapa.

Samaki wa kufugwa nyumbani, wakiwa na rangi zake nyeupe, nyeusi pamoja na njano, wakiwa kwenye chombo cha kuwafugia kilichojaa maji, wakipendeza na kuvutia huku wakiogelea.

Samaki mkubwa wa kufugwa nyumbani, mwenye muonekano mzuri na rangi inayomfanya kuvutia zaidi, akiendelea kuogelea katika chombo kilichojaa maji safi na salama kwa ajili ya ukuaji wake.

Bwawa lenye maji kwa ajili ya ufugaji wa samaki, kando yake ukoka mzuri umetambaa umenawiri, pembezoni ipo miti mirefu hufanya mazingira haya kuonekana mazuri na yanayovutia.

Bidhaa mbalimbali za nafaka zinauzwa sokoni, zikiwemo: maharage, njugu mawe, mtama, karanga na vyote hupimiwa wateja kwa kutumia sado.

Nafaka mbalimbali ziko sokoni kama vile maharage, ulezi, mtama, ubwele zimefungashwa katika viroba tayari kwa ajili ya watumiaji.

Mfereji wenye maji taka yanayotiririka umepita katikati ya msitu wenye uoto wa asili mchache ikiwa ni pamoja na majani maua na miti ambayo ni mifupi

Mimea mbalimbali ikiwa imepandwa katika viriba vyeupe, ikiwa katika ustawi na ubora wa hali ya juu, kuashiria udongo ulio na rutuba nzuri pamoja na umwagiliaji sahihi.

Mwanaume mzee akiwa pembeni ya viriba vingi vya rangi nyeusi vilivyojaa udongo, juu yake amepanda mimea tofauti tofauti inayoonekana isiyokuwa na kijani kibichi kutokana na ukosefu wa maji.

Mwanaume mkulima akiendelea na zoezi zima la umwagiliaji akitumia chombo cha mkono. Pembezoni amezingirwa na miti mikubwa ya miparachichi, ikiwa na matunda mazuri ya kijani yaliyonawiri.

Bwawa lenye maji lipo katikati ya msitu kando kando limezingirwa na majani yanayotambaa, na kwa mbali imesimama miti mingi yenye majani mabichi na kijani kinachovutia.

Vitalu vingi vilivyotengenezwa kwa viriba mbalimbali. Mkulima amesimama akivionyesha, huku akitoa maelezo kulingana na mimea mbalimbali aliyopanda.

Mboga za majani, zilizopandwa katika mabomba ya kisasa kabisa. Zimestawi, kunawiri na kuzipatia muonekano mzuri unaovutia, kuashiria umwagiliaji ulio sahihi.

Mboga aina ya chainizi zimepandwa katika vifaa vya kisasa kabisa, zimenawiri na kustawi vizuri kuashiria umwagiliaji wa ubora wa hali ya juu.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa katika mabomba ya kilimo cha kisasa, zikiwa zimenawiri na kustawi vizuri, zikikaribia wakati wake wa mavuno kwa ajili ya matumizi ya manyumbani, mahotelini pamoja na viwandani.

Mboga aina ya chainizi zimepandwa katika mabomba maalumu ya kisasa majani yake mapana yamenawiri na kustawi, tayari kwaajili ya kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Mboga za majani zimepandwa katika mashine na vifaa maalumu vya kisasa zina majani mazuri mabichi ya kijani, zikiwa katika hatua yake ya kati kabla ya kukomaa kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mkulima amesimama katika shamba lake la mbogamboga aina ya kabichi, zikiwa zimestawi na muonekano mzuri katika hatua zake za mwisho, kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Mboga za majani zimepandwa katika mashine na kifaa cha kisasa, zimenawiri na kustawi vizuri zikionyesha vile zimemwagiliwa na kuandaliwa kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.

Mabomba ya kilimo cha kisasa yamelazwa kwenye ardhi katika mistari, iliyo nyooka juu yake zimepandwa mboga aina aina ya chainizi zenye afya na zilizonawiri vizuri.

Nyanya zimepandwa katika mpangilio mzuri mistari ilioyoonyoka tayari zimeshafungwa katika miti yake, matunda yameanza kutoka yakisubiriwa kukomaa, kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Uyoga uliopandwa huota na kumea vizuri katika shamba hili la ndani, bado upo katika hatua zake za mwanzoni huku mkulima akiendelea kuupa uangalizi wa hali ya juu kuhakikishia unafikia wakati wake wa mavuno kwa kuwa ni zao adimu na la gharama ya juu sana.

Mahindi yamevunwa tayari na kupukuchuliwa, yameanikwa juu ya chombo maalumu ili yaweze kukauka, tayari kuingizwa sokoni kwenye biashara.

Ng'ombe wengi wamejaa katika zizi, wote wana muonekano unaofanana, madoadoa meupe pamoja na meusi, wamenona kuashiria malisho mazuri na kutunzwa katika ubora unaotakiwa.

Nyanya nyekundu na rangi ya kuvutia zipo kiwandani, kwaajili yakuchakatwa na kuwekwa katika vifungashio tayari kuingizwa sokoni ili mlaji aweze kuzifurahia.

Mbogamboga zimepandwa katika mtindo wa kisasa juu ya matuta na kuzipa muonekano ulio mzuri, zimestawi na kuashiria kumwagiliwa na udongo wenye rutuba nzuri, katika hatua zake za kati kusubiria wakati wa mavuno.

Nyanya zimepandwa katika shamba kubwa, zimefungiwa kwenye miti yake, tayari zimezaa matunda makubwa na mazuri, yameiva, yakiacha mengine bado katika rangi yake ya kijani.

Shamba la nyanya zimepandwa katika matuta, zimezaa matunda mengi yakutosha, kuashiria udongo mzuri, wenye rutuba ya kutosha pamoja na umwagiliaji mzuri.

Kuku wa kienyeji katika banda lao, wakiendela kula vyakula na maji yaliyo kwenye vyombo vilivyoning'inizwa katikati yao, huku wakiwa na muonekano ulionawiri, ukiashiria malisho yaliyo bora.

Maharage yamepandwa katika shamba kubwa, huku wakulima wakiendelea na zoezi zima la kuyapalilia na kuondoa majani. Kuhakikisha haya songwisongwi, ili yaweze kutoa mazao ya kutosha.

Mananasi yamepandwa katika shamba kubwa, yamenawiri na kustawi sana kuashiria kumwagiliwa maji mengi ya kutosha na udongo wenye rutuba nzuri.

Vitunguu maji tayari vimevunwa toka shambani, mkulima yuko makini akichambua vile ambavyo vina ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya mahotelini pamoja na viwandani, kuvipakia kwa ajili ya kuanza safari.

Shamba kubwa la mbogamboga aina ya kabichi, limepandwa, zimestawi; na zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani pamoja na viwandani.

Wakulima katika shamba la viazi vitamu, wakivichimba na kuvitoa kwenye udongo, kuvipakia na kuweka katika maboksi maalumu, tayari kuweza kuviingiza sokoni.

Zao la mbogamboga likiwa limepandwa katika matuta ya kisasa, muonekano wake ni mzuri unaovutia kutokana na majani yaliyonawiri na kustawi vizuri.

Kuku wengi ndani ya banda kubwa wakifugwa kwa mtindo wakisasa wakiwa na rangi nyeupe wanaendelea kukuwa na kulishwa ilikuweza kufikia wakati wa kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, mahotelini pamoja na viwandani.

Shamba kubwa lililojaa migomba, ambayo tayari zimezaa ndizi kubwa zenye afya nzuri. Kuashiria na kuthibitisha kwamba udongo huu una rutuba, na umwagiliaji ulikuwa wa hali ya juu.

Zizi la kufugia nguruwe, ni wengi wa umri tofautitofauti, wengine wapo tayari kwa ajili ya kuingizwa sokoni, na walaji wa kitimoto waweze kuwanunua.

Mboga aina ya majani ya maboga imepandwa kwenye ardhi, majani yamestawi, yame inawiri. Kuashiria bomba la maji lililopita karibu yake, linaimwagilia vizuri na ardhi ina rutuba ya kutosha.

Bomba la umwagiliaji limechimbiwa kwenye ardhi tayari, pembezoni zipo mbogamboga zimenawiri na kustawi, kando mahindi nayo yamemea vizuri.

Shamba kubwa lililolimwa tayari kwa trekta mabomba ya maji yamelazwa chini tayari kuweza kusia mbegu, kuota na kumwagilia kustawi na kuwa na ubora wa hali ya juu.

Mboga za majani zimepandwa katika shamba kubwa. Huku mabomba ya maji yaliyotandikwa kwenye ardhi, yakiendelea kumwagilia, wakikisha zinanawiri na kustawi, ili kupata mazao yaliyobora.

Mboga za majani zimepandwa katika shamba kubwa, juu ya matuta zimepangiliwa vizuri, huku mabomba yakipitisha maji katikati yake kuhakikisha zinapata unyevuunyevu wa kutosha.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa katika udongo mweusi kuashiria una rutuba ya kutosha, huku mabomba ya kumwagilia yametandikwa chini kuhakikisha mazao haya yanastawi na kunawiri vizuri.

Mmea wa pilipili umepandwa katika ardhi, pembeni limepita bomba la maji kuimwagilia, iweze kumea, kutoa maua na hatimaye kuzaa matunda yanayotumika nyumbani pamoja na mahotelini.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo, limelimwa udongo umetifuliwa vizuri, tayari mabomba ya umwagiliaji yamelazwa chini, ili kupata bidhaa zilizonawiri.

Maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa, yakiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa, huku mabomba ya maji yametandikwa kwenye ardhi kuyamwagilia, yanawiri na kutoa mavuno ya kutosha.

Bomba maalumu kwa ajili ya umwagiliaji, limelazwa kwenye ardhi huku likimwaga maji katika matuta ya mahindi, yakiwa yamenawiri na kustawi vizuri.

Msitu mkubwa wenye miti mingi isiyofanana, majani tofautitofauti ya kijani kibichi kinachovutia. Na kwa mbele mlima mrefu umesimama, ukifanya mandhari kuonekana thabiti kabisa.

Ardhi tambarare ikiwa na miti mifupimifupi, katikati imepita barabara ya watembea kwa miguu, huku ikiwa na milima ambayo siyo mirefu kuyafanya mazingira kuonekana ya ukame kiasi.

Mteremko katika barabara ya vumbi, ukiwa kando yake ipo miti mifupimifupi pamoja na majani, na mbele upo mlima unaofanya mazingira haya kuonekana mazuri na yenye kijani kinachovutia.

Wanyama aina ya pundamilia, pamoja na twiga, wamependeza na shingo zao ndefu, wamejaa na kutamalaki katika mbuga hii ya wanyama iliyopambwa na mitimiti, na majani mengi. Humvutia kila mtalii anayekuja.

Eneo la ardhi iliyo tambarare, ikipambwa na bonde pamoja na vilimavilima vidogo, miti mingi mirefu na aina tofautitofauti, iliyostawi na majani yenye kijani kibichi.

Eneo la ardhi tambarare, mto umepita katikati yake ukitiririsha maji, kando umezingirwa na miti mingi mirefu kwa mifupi, ikiwa na majani mazuri ya kijani kibichi.

Bwawa la maji katika muonekano wake mzuri wa jioni wakati jua linazama, limezingirwa na miti mizuri ya kijani. Pembeni ipo nyumba ikiashiria kuna makazi ya watu.

Msitu mkubwa uliojaa miti ya aina tofauti tofauti ikinawiri na majani yake ya kijani kibichi yakivutia na kuonekana vizuri huku anga likiwa limepambwa na mawingu ya bluu na nyeupe.

Ardhi tambarare, katikati umepita mto wenye maji yanayotiririka, kando yake umezingirwa na miti mirefu kwa mifupi, yenye kijani kibichi kinachovutia.

Eneo la ardhi tambarare, katikati umepita mto unaotiririsha maji, kuyafanya majani na miti iliyo kando, kunawiri na kustawi katika kijani kinachovutia.

Eneo lililo tambarare, mbele yake ipo milima miwili iliyojaa na uoto wa asili ndani yake, inayoifanya kuwa na mazingira mazuri na yanayovutia, rafiki kwa ajili ya makazi ya wanadamu.

Ardhi iliyo tambarare, katikati umepita mto unaotiririsha maji, huku kando yake umezingirwa na miti mirefu na mifupi yenye kijani kibichi kinachovutia.

Ardhi tambarare yenye bwawa katikati linalotumika kufugia samaki likizingirwa na majani mengi yenye kijani kibichi hufanya mandhari ya mahali hapa kuvutia zaidi.

Eneo la ardhi iliyotambarare yenye majani mengi, na mbele upo mlima wenye miti mingi iliyostawi vizuri na kuweka kijani kibichi, kuyafanya mazingira haya kuwa ya mvuto wa kutosha.

Wanyama aina ya pundamilia katika rangi zao za kuvutia, mistari ya nyeusi na ya nyeupe katika mbuga hii ya wanyama, kukiwa na miti mingi na majani ya kijani kufanya mandhari inayaovutia kwa kila mtalii anayeitembelea.

Ardhi tambarare ikiwa na majani mengi yasiyo na rangi ya kijani, kuashiria kukosa maji kwa muda mrefu, katikati umesimama mti mmoja, ambao sio mkubwa, wala hauna unene wowote.

Wanaume wanaofanya kazi ya kurina asali, wanaendelea na kazi huku wamevalia mavazi maalumu pamoja na vifaa vinavyowasaidia kujikinga na madhara mbalimbali yanayotokana na kung'atwa na nyuki.

Zizi la kufugia mbuzi, limetengenezwa kwa mbao safi, wapo eneo lao la kula chakula, kinachowafanya wanawiri na kuwa na muonekano mzuri unaovutia.

Barabara ya vumbi eneo la kijijini, kando kando ipo miti mirefu pamoja na majani yanayotambaa, mbuzi wamesimama na kuendelea na malisho yao katika uoto huu wa asili.

Wanaume wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kurina asali, yanayowafanya wafanye shughuli hii mwanzo mpaka mwisho, bila kupata madhara yoyote yanayotokana na nyuki.

Mbuzi wengi pamoja na kondoo wakiwa ndani ya zizi la kienyeji, wamejilaza chini wamepumzika, nalo limejengwa kwa nguzo ndefu na fupifupi, ambazo zimekauka tayari.

Zizi lililotengenezwa kwa mbao kwaajili ya ufugaji wa mbuzi, midomoni mwao yapo majani wakiendelea na ulaji wao unaowafanya kupata afya bora.

Kuku aina ya mitetea, wamesimama eneo la shambani, katika rangi zao nzuri nyeupe na nyekundu, wana afya nzuri, kuashiria malisho yaliyo bora.

Kuku wanafugwa katika banda la kisasa kabisa, wamenawiri wanaafya nzuri, mwanamama akipita katikati yao huku akiwa amevalia barakoa huku akiwakagua na kuwatazama.

Kuku wamejaa katika banda, wengi wao wakiwa na rangi nyekundu. Vyombo vya chakula na vya maji vimening'inizwa kutoka juu mpaka kwenye ardhi, kuwasaidia kula, kushiba, na kuweza kupata ukubwa unaotakiwa wakati wa kuuzwa kwao.

Kifungashio maalumu kwa ajili ya mbegu za mbogamboga aina ya mnafu, zipo tayari kwa ajili ya mkulima kununua, kwenda kuzisia na kuzisubiria ziote na kupanda.

Kifungashio kilichobeba mbegu za mbogambog, zilizopo tayari kwa ajili ya mnunuzi kununua kwenda kuzisia, kusubiria ziote na kupanda miche yake.

Shamba kubwa la kisasa la mboga mboga zimepandwa ndani ya matuta ya kisasa, katika majani yake mawili yaliyochanua, yamestawi na kuonesha ya kwamba, udongo ni mzuri, na una rutuba ya kutosha.

Miche ya mboga mboga ikiwa ndio imechomoza kwenye ardhi baada yakusiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa za majani mawili, zikiiendelea na ukuaji ili badae zichanue na kuzaa matunda.

Kifungashio maalumu kwa ajili ya mbegu za mbogamboga aina ya kabichi, tayari kwa ajili ya wakulima kuzinunua kwenda kuzisiha na kusubiria ziote, wapate miche ya kupanda katika mashamba yao.

Mahindi yamepandwa katika shamba kubwa yapo katika hatua zake za mwanzoni, huku yakiwa yamenawiri na kupendeza kutokana na udongo mzuri wenye rutuba na maji mengi yaliyomwagiliwa.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya maharage, yakiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa, majani mawili yamenawiri, kuashiria udongo wenye rutuba nzuri, mabomba ya maji yamelazwa chini yakiyamwagilia.

Mbegu za mchicha zikiwa ndani ya kifungashio tayari kwa ajili ya wakulima kununua kwenda kuzisia kusubiri miche yake iweze kumea, kupeleka shambani, kupanda na kuzisubiria kuvuna kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na wafanya biashara wakubwa.

Kifungashio katika muundo wa bahasha, maandishi yakiashiria ndani zimo mbegu za tunda aina ya tikiti maji, tayari kwa wakulima kununua kwenda kusia na kupanda katika mashamba yao.

Mahindi yamepandwa katika shamba kubwa mistari imepigwa iliyonyooka kuyafanya yaonekane vizuri, yamestawi na yapo katika hatua zake za mwanzoni kabisa kabla ya kuanza kuchanua kutoa mazao na kuvunwa.

Viriba vingi vilivyojazwa udongo maalumu, kwa jili ya kupanda miche mbalimbali, ambayo imeota sasa, tayari kwa ajili ya kumea na kuhamishiwa katika shamba.

Kifungashio maalumu kwa ajili ya mbegu za nyanya, zipo tayari kwa ajili ya mkulima kununua, kwenda kusia, kusubiria miche yake iweze kuota, kupanda na kuweza kupata zao hili muhimu, kwa ajili ya biashara.

Viriba vingi vyeupe kwaajili ya kusia mbegu majumbani, vimejazwa udongo na tayari mbegu zimeota, miche ipo katika atua zake za mwanzo kabisa kabla ya kuanza kuchanua na kutoa mazao.

Kifungashio maalum kwaajili ya mbegu za mbogamboga, zikiwa tayari kumsubiri mkulima kununua kwenda kuzisia, kuzisubiri ziote na kuchukua miche yake kuipanda shambani.

Nafaka mbalimbali zipo sokoni kama vile mahindi, uwele, ulezi, mtama zote zipo katika vifungashio aina ya salfeti tayari kwa ajili ya wanunuzi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na ufugaji zimefungashwa katika vifungashio tafautitofauti, zikiwa na maandishi yanayomuelekeza mnunuzi namna bora ya kutumia ilikupata matokeo yaliyo sahihi.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa katika shamba lenye udongo mweusi kuashiria una rutuba ya kutosha. Mabomba ya maji yametandikwa ardhini, kuhakikisha yanamwagilia zinawiri na kusitawi vizuri.

Shamba kubwa la mbogamboga zimepandwa juu ya matuta katika hatua zake za mwanzoni kabisa za ukuaji, huku mabomba ya maji yametandikwa chini kumwagilia kupata zilizobora na kunawiri vizuri.

Vyombo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa majumbani vimejazwa udongo, juu yake ipo miti ambayo ndo imeota katika hatua zake za kwanza kabisa yenye majani mawili.

Vifungashio vilivyobeba mbegu za aina tofauti tofauti kama vile; karoti, nyanya, vitunguu, hoho, majani ya maboga tayari kwa ajili ya kwenda kusia na kupanda miche yake.

Wakulima wa zao la mahindi, wakiyaanua kutoka juaniwalipokuwa wameyaanika, Yapo tayari kupelekwa kwenye mashine kuyaandaa na kuyauza kwa wale wanayoyatumia kama makande au unga wa ugali.

Maua tofauti tofauti yamepandwa katika shamba kubwa yenye rangi mbalimbali za kuvutia, kufanya mazingira ya eneo hili kuonekana mazuri zaidi, huko kukiwa na bomba maalum la kumwagilia.

Wakulima wanne wapo katika kitalu, walichokitengenezea matuta madogomadogo wamezishika mbegu mikononi mwao wakiendelea kuzisia kufanya maandalizi ili kupata miche ya kupanda shambani.

Vifungashio vya mbegu za mbogamboga aina ya spinachi, zipo tayari kwa ajili ya wanunuzi kwenda kuzisia, kuandaa mashamba, na kuzipanda miche yake, kwa ajili ya mavuno ya walaji wa majumbani, pamoja na wafanyabiashara wakubwa.

Kibanda maalumu kwa ajiri ya ufugaji wa nyumbani; kimetengenezwa kwa mbao safi, dirisha moja la wavu pamoja na mlango mmoja tayari kwa ajiri ya kuanza kazi hii.

Mbwa wanaofugwa nyumbani wakiwa kwenye uwanja na madaktali tofauti tofauti, wakipatiwa chanjo na matibabu ili kuweza kukua katika muonekano mzuri na afya bora.

Mbwa anayefugwa wa nyumbani akiwa ndani ya banda lake, amejilaza chini kujipumzisha, huku ametoa ulimi wake nje, tayari kwa maandalizi ya kufunguliwa usiku kwenda kulinda.

Mbwa wa kufugwa akiwa na rangi ya udongo pamoja na mkanda shingoni mwake amenyanyua kichwa chake juu, huku ameachama mdomo akimtazama mfugaji wake ambaye amemshika shingoni na kumbembeleza.

Ndege mzuri amesimamia mguu mmoja juu ya kijiti cha mti ulio mkavu, huku manyoya yake yakiwa yamelala, kumpa mwonekano mzuri na unaovutia.

Wanyama wa porini aina ya tembo wakiwa katika mapunziko yao huku wamewakumbatia watoto wao wadogo katika mikonga yao.

Mnyama aina ya twiga katika muonekano wake mzuri wa mabakamabaka na shingo ndefu. Ndani ya mbuga za wanyama akitembea na kuvutia wengi wanaokuja kutalii.

Mbuga ya yawanyama ililiyoko chini ya mlima Kilimanjaro, pundamilia anatembea taratibu na mwendo wake wakuringa, huku akiwa na rangi yake nzuri ya mistari ya nyeupe pamoja na nyeusi.